Gari aina ya Toyota landcruser prado yenye rangi ya kijivu kilichong'aa likiwa limeegezwa karibu na lango la buluu , kwenye sehemu ya nyasi na changarawe, namba ya usajili ya gari hii ni ya Kenya.

Tangazo la bima ya afya kutoka jubilee health insuarance linatangaza huduma ya cover kwa akina mama wajawazito .Mwanamke mjamzito mwenye tabasamu amevaa nguo nyekundu faida zilizotajwa ni huduma za kulazwa, kifurushi cha uzazi na faida ya mazishi faida tangazo linahimiza huduma bora kwa bei nafuu.

Familia yenye furaha wanafurahia kiamsha kinywa mezani. Ujumbe juu unasema protect your family today with CIC Family Medisure. Ukihamashisha huduma ya bima ya afya ya familia kutoka CIC Group. Inasisitiza umuhimu wa kulinda afya ya familia yako.

Mtu anapokea funguo za gari kutoka kwa mwingine, ishara ya kununua au kukodisha gari, wote wamevalia mavazi rasmi na gari jekundu linaonekana kwa nyuma limeegeshwa.

Mwanamke aliyedhaniwa kuumia akiwa ameketi chini huku maandishi bima ya ajali binafsi kutoka Shimin insurance. Kauli mbiu inasema usalama wako kipao mbele chetu ikiwa na maelezo ya tovuti na nambari ya dharura kwa maelezo zaidi.

Sehemu ya kuuza magari iitwayo Mercedes center limited ambapo magari mbalimbali ya aina ya Mercedes Benz yamepangwa kwenye foleni nje ya jengo. Ni eneo rasmi la biashara ya amagari ya kifahari.

Hiki ni kibanda cha kuuza mboga sokoni, kuna ndoo zilizojazwa viazi, karoti zilizopangwa kwa mstari, pilipili hoho za kijani na matango kwa upande wa kulia. Mazingira yanaonyesha biashara ya ukawaida ya boga sokoni.

Skrini ya programu ya M-pesa ikiwa na salio la shilingi elfu sitini na nane na mia nane, na fuliza inayopatikana ya shilingi elfu thelathini na nne na mia tisa. Pia inaonyesha miamala ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kupokea shilingi elfu moja mia tano kutoka kwa Beth Obura. Kuna chaguo za kutuma pesa, kulipa, kutoa pesa, na kununua muda wa maongezi.

Duka la nguo za kitambaa chenye rangi likiwa na vitambaa vingi vya kitenge vilivyopangwa kwenye rafu vitambaa vingine vimebandikwa ukutani kwa maonyesho

Jengo la kisasa lenye kuta za vioo linaonekana kuwa ni kituo cha biashara au duka la magari. Mbele ya jengo hilo kuna maagri madogo yaliyopangwa kwa mstari. Baadhi yakiwa ya rangi nyeupe na mengine nyekundu. Eneo hilo lina barabara safi na anga la wazi ikiashiria mazingira ya mijini.

Duka la mpesa yenye rangi ya kijani na maandishi ya bamba hapa na agent number milango imepambwa kwa michoro ya huduma za pesa nje kuna beseni ta plastiki ya kijani , sanduku la mbao na kitambaa chini ishara ya shughuli ndogo za biashara au usafi.

Tangazo la bima ya gari binafsi kutoka Anziano insurance agency inaeleza garama za mwezi mmoja kwa shilingi elfu moja na mwaka mmoja kwa shilingi elfu tano pia kuna picha ya gari la Toyota na cheti cha bima pamoja na mawasiliano ya simu na tovuti kwa huduma zaidi.

Stakabadhi ya malipo ya kodi ya KRA kupitia benki la KCB ,JKIA stakabadhii hii inaonyesha maelezo ya kaunti ya malipo jina la mlipa kodi ,nambari ya risiti na imepigwa mhuri rasmi wa benki tarehe juni ishirini na nne elfu mbili na kumi na sita kudhibitisha malipo ya fedha taslimu.

Duka la kuuza maziwa linaloitwa Kieni Dairy Products Limited lenye bango la kampuni ya Highridge. Mwanamume mmoja anahudumiwa kwenye dirisha la kuuza maziwa na kuna maandishi yanaonesha kuwa ni milk shop . Duka limepambwa kwa picha za bidhaa na maziwa na lina mandhari safi na nadhifu.

Gari jeupe aina ya Suzuki limeegeshwa barabarani. nambari ya usajili ya gari hilo ni la Kenya. Gari lipo katika mazingira ya barabara ya vumbi yenye miti na majengo pembeni.

Magari yamepangwa kwa mstari katika eneo la maegesho. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na ya kisasa. Huenda yakiwa kwenye eneo la kuuza magari au maegesho ya kampuni.

Meza ya mbao imejaa viatu vya mitumba vikiuzwa sokoni, viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya masanduku, huku nguo na bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwenye vibanda upande wa nyuma. Hii ni sehemu ya soko la kawaida la mitaani.

Vibanda vya kuuza bidhaa za mkononi kama shanga, mikufu na mapambo mbalimbali ya kitamanduni yapo sokoni. Mtu mmoja anaonekana akipita karibu na bidhaa hizo. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la wazi.

Mshikaki wa noti za shilingi elfu moja za Kenya zilizopangwa pamoja. Noti hizo zina picha ya rais wa zamani hayati mzee Jomo Kenyatta na ni sehemu ya sarafu ya zamani ya Kenya kabla ya mabadiliko ya muundo wa noti za sasa.

Soko la mitumba ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwenye meza na zingine zimening'inizwa juu, watu wanatembea na wengine wananunua. Hali inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara katika mazingira ya soko lenye msongamano.

Hili ni gari jeupe aina ya SUV likiwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari lina mwonekano wa kisasa, maguruduma makubwa ya madoido, na linaonekana kuwa jipya kabisa. Taa za dari zinaniangazia vizuri likiwa limeegeshwa sakafuni.

Magari kadhaa yamepangwa kwa mstari katika sehemu ya maegesho. Magari haya ni ya kisasa, yenye rangi mbalimbali kama nyeupe na fedha, na yanaonekana kuwa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri kwenye barabara au uwanja wa magari.

Gari la abiria aina ya Toyota ias yenye rangi ya fedha na nambari ya usajili KCN709X gari hili lina alama ya kasi ya juu zaidi ya 80km per hour na michoro ya kiusalama ya rangi ya njano na nyekundu upande wa nyuma. Limeegeshwa juu ya changarawe kwenye mazingira yenye miti na magari mengine.

Soko la mboga zimepangwa vizuri. Kuna nyanya, pilipili hoho za rangi tofauti, karoti, vitunguu, kunde, ndimu, tango, ndania na aina niyingine nyingi za mboga safi. Hii inaonyesha mazingira ya soko la chakula chenye bidhaa za kilimo safi na za kuvutia.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka kampuni ya Imana, kuna aina mbili za bima, Psv boda na binafsi gharama za tpo ni shillingi elfu moja mia tano ka mwezi mmoja ,shillingi elfu sita mia tano kwa miezi sita na shillingi elfu moja mia tano kwa mwaka Bima binafsi ya mwaka moja ni elfu mbili mia tano kiwango cha bima ya kina ni kati ya asilimia tatu na asilimia mia tano .Picha pia inaonyesha pikipiki iliyopata ikisisitiza umuhimu wa bima.

Mstari hii ni wa magari mapya meupe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika uwanja wa maegesho chini ya anga ya samawati. Inaashiria biashara ya magari, uuzaji au stoo ya magari

Hili ni lori kubwa la rangi ya machungwa lililobeba magari mapya. Magari hayo yamepangwa safi mbili, juu na chini ya trela ya kubeba magari. Lori liko barabarani karibu na eneo lenye miti.

Mshikaki wa noti za shilingi elfu moja za Kenya zilizopangwa pamoja. Noti hizo zina picha ya rais wa zamani hayati mzee Jomo Kenyatta na ni sehemu ya sarafu ya zamani ya Kenya kabla ya mabadiliko ya muundo wa noti za sasa.

Gari la rangi la samawati limepakiwa kwenye eneo la nyasi. Likiwa miongoni mwa magari mengine yaliyo paki. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mirefu na anga ya bluu ikiashiria mazingira ya asili au eneo la mapumziko.

Duka la magari la kifahari, lina mwangaza mwingi na vioo vikubwa. Magari ya rangi mbalimbali yamepangwa vizuri kwenye sakafu, yakiwa mapya na ya kisasa, yakiwemo magari ya kifahari aina BMW. Mandhari inaonyesha mazingira safi yenye nafasi kubwa na ya kuvutia kwa wateja.

Gari hili ni la rangi nyeusi la kifahari, likiwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari hili ni la ukubwa, lina mwenekano wa kuvutia, na limeekwa kwenye sakafu ya vigae meupe katika mazingira safi na ya kisasa.

Duka la Mpesa lililo karibu na duka la kuuza vifaa vya magari. Kuna mtu amevaa suruali ya kijani na fulana nyeupe anayesimama mlangoni. Na mtu mwengine ameketi kwenye kivuli karibu na gari. Jua linamulika sehemu ya mbele ya jengo.

Wanaume wawili wanapeana mkono huku mmoja wao akimkabidhi mwenzake funguo ya gari. Hii inaashiria tukio la kununua au kukabidhi gari jipya. Labda kwenye duka la magari au makabidhiano ya kifedha.

Sokoni kuna matunda na mboga. Kuna meza zilizo jaa mahindi mambichi yaliyoandaliwa kwa kuuza. Mananasi ya ning'inia, tikitimaji na mboga zimepangwa vizuri. Mazingira yanaonesha ni soko la kienyeji na mauzaji ameketi upande wakulia wa picha.

Ukurasa wa kuingia kwenye akaunti ya mtandaoni wa Kopokopo jukwaa la kifedha kwa biashara. Kuna sehemu za kuingiza jina la mtumiaji na neno siri kisanduku cha kukumbuka taarifa udhibitisho wa I'm not a robot na kitufe cha login . Chini yake kuna viungo vya kusaidia watumiaji waliopoteza neno siri au wanaojiandikisha kwa mara ya kwanza.

Trela kubwa ya usafirishaji wa magari imebeba magari matatu kwenye orofa ya juu. Trela hii iko katika eneo la wazi lenye jua kali ueda ni kiwandani au bandarini na inaonyesha mchakoto wa kusafirisha magari mapya kwenda sokoni au kwa wateja.

Mkusanyiko wa mapambo ya kienyeji yametengezwa kwa shanga na rangi mbalimbali. Kuna mikufuu ,vikuku, vipuli na mapambo ya kichwani. Yote yakiwa yamepangwa kwa uziri kwenye stedi au duka la sanaa. Hii inaikisi utamaduni wa Kiafrika na ubunifu wa mikono ya wajasirimali wa midhaa za siri.

Mwanamke ameketi kwenye kibanda cha kuuza vitu vya asili kama vile mikufu, bangili, mapambo ya shanga, mikanda ya ngozi iliyo na mapambo ya rangi mbalimbali. Na vikapu vya kupambwa. Ni soko la kazi za mikono na bidhaa za kitamaduni.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Magari hayo ni ya aina tofauti ikiwa ni pamoja na gari ya Isuzu lenye sehemu ya nyuma iliyofunikwa kwa wavu, basi dogo na magari ya binafsi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na ya utulivu. Huenda ni eneo la mashambani au sehemu ya tukio maalum.

Matairi mapya ya gari yako yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Matairi haya yana mikunjo mipya ya mviringo, inayosaidia kushikilia barabara vizuri, na huenda yamewekwa tayari kwa ajili ya mauzo au matumizi katika karakana ya magari.

Tangazo la ANZIANO INSURANCE AGENCY linatoa huduma nafuu za bima ya afya. Limeeleza kuwa kwa shillingi elfu kumi na nne unaweza kupata bima ya inpatient na outpatient services ya hali shilingi laki moja .Na hiyo inashughulikia huduma za nje na ndani ya hospitalini. Ada za ushauri, dawa vipimo, macho na meno maelezo ya mawasiliano na kanuni ya ofisi pia imetolewa.

Gari la kifahari la rangi ya fedha lililopaki kwenye eneo la nyasi lenye miti mingi ya misolno bahari. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopakiwa na watu wachache wanaonekana wakitembea kwa mbali. Huenda ni kwenye hafla au mkutano wa hadhara. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na yenye jua.

Eneo kubwa la maengesho limejaa magari mengi ya aina tofauti yaliyopangwa kwa mistari dhanifu. Hii inaweza kuwa sehemu ya uuzaji wa magari au gala la gari waliowasiri nje ya nchi.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimepangwa kwa mfano wa feni. Noti hizo zinaonekana mpya na ni sarafu halali ya matumizi iliyotolewa na benki kuu ya Kenya.

Kibanda cha soko kikuu kimejaa matunda na mboga safi. Kuna viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, pilipili hoho, ndizi zilizoning'inizwa juu na matunda kama maembe. Mazingira haya yanaonyesha biashara ya kawaida ya sokoni inayouza mazao ya kilimo kwa wateja wa mtaa.

Tangazo la Kenya Orient Insurance linaonyesha mbwa mwenye furaha akiwa kwenye nyasi. Ujumbe unasema kuwa mnyama wako yuko salama kupitia bima ya nyumba ya Orient. Kauli mbiu inamaanisha bima rahisi na ya kuaminika kwa nyumba na wanyama wakufugwa.

Leseni ya ushuru wa bidhaa iliyotolewa na mamlaka ya ushuru Kenya. Leseni hii inadhibitisha kuwa mlipa kodi aliyesajiliwa ameidhinishwa kisheria kulipa ushuru wa bidhaa. Leseni ina maelezo ya mlipa kodi, anwani ya kampuni na maelezo ya kiwanda.

Tangazo la bima ya magari kutoka LetsGo insure linaonyesha kioo cha gari chenye magari barabarani na kuorodhesha faida za huduma zao kama vile huduma bora, msaada wa dharura barabarani, upatikanaji rahisi na upiashaji wa bima kwa hakika.

Mbali mbali za mboga mbichi sokoni zikiweo raddish nyekundu, majani ya mnaana, rosemary , majani ya kisambu, parsley na matunda ya chayote, mboga hizi zinaonekana kuwa safi na zimepangwa kwa mpangilio mzuri tayari kuuzwa.

Mtu ameshikilia simu ya mkononi iliyo na programu ya M-pesa wazi. Kwenye skrini kuna chaguzi kama; Send Money, Withdraw, Buy airtime, , Lipa na M-pesa, na My Account . Simu inatumika karibu na ukuta wa mawe.

Aina mbali mbali za viatu vya skate vimepangwa kwenye stendi ya kuuza. Viatu hivyo vina rangi tofauti tofauti kama nyeusi, nyeu, samawati, pink , na nyingine na vina magurudumu kwa ajili ya kuteleza. Hii inaonekana kuwa sehemu ya soko au duka la mchezo.

tangazo la bima ya makazi kutoka kampuni ya Anziano insuarance agency .Bima hii inalinda dhidi ya majanga kama moto, wizi ,uharibifu wa vifaa vyaa umeme ,majanga ya asili , vifaa vya ndani ,simu ,kompyuta ,mpakato kwenye na wafanyakazi wa nyumbani maelezo ya mawasiliano na tovuti pia ya kampuni yamewekwa

Duka la soko la mitaani linauza viatu vya ngozi vya Kimasai vilivyopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali . Mtu mmoja naoanekana akichagua au kupanga viatu hivo vilivyopangwa kwa safu kwenye kamba ukutani. Hii ni biashara ya bidhaa za kienyeji na mikono.

Hili ni gari la rangi ya fedha aina ya Subaru Forester lililopaki kwenye eneo lenye nyasi. Kando ya gari kuna kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali. Na miti inaonekana nyuma yao. Ni mandhari ya kijijini au sehemu ya wazi.

Tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni ya letsgo insure kwa ushirikiano na sanlam kuna mfano wa nyumba iliyovishwa kofia nyekundu ya sofi, ikimaanisha ulinzi na joto. Huduma zinazotolewa ni pamoja na bima ya mali, ajali binafsi, vitu vya thamani na upanushi wa vifurushi vya bima.

Hili ni gari la kifahari la rangi nyeusi likiwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari hilo linaonekana kuwa lipya, na limewekwa kwenye sakafu safi ya vigae vyeupe, tayari kukuuza au kutazamwa na wateja.

Wanawake wanashughulikia magunia mingi ya vitunguu kwenye lori la kijani sokoni. Wengine wanasimama karibu na magunia yaliyopangwa kwa chini wakioneka wakipakia au kupakua mazao hayo kwa ajili ya biashara.

Tangazo la bima ya magari ya teksi kutoka kampuni ya IMANA inatoa bima ya mwezi moja kwa shilingi elfu tatu miatano na uwezekano wa kuiongeza kuwa ya mwaka kwa shilingi elfu tano ndani ya siku thelathini. Pia kuna picha ya magari matatu ya rangi tofauti na taarifa za mwasiliano na tovuti ya kampuni.

Mkono wa mtu umeshikilia mafungu ya noti za elfu moja za Kenya. Noti hizi zimepangwa kwa mfano mzuri zikionyesha wingi wa pesa taslimu.

Hili ni gari la kifahari la rangi ya manjano aina ya Mclaren ililowekwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari hilo limewekwa kwenye jukwaa la mviringo likizugukwa na taa ya kisasa ya mviringo ilioning'inia juu. Mandhari ya ndani ni safi na ya kisasa na kuna madirisha makubwa yanaonyesha mazingira ya nje.

Hili ni tangazo la kampuni ya bima ya bima rahisi, likifahamisha wamiliki wa bodaboda kuchukua bima ya watu tatu kwa miezi sita kwa shilingi elfu mbili mia tano pekee. Malipo yanafanywa kupitia nambari ya usajili.

Eneo kubwa la maegesho limejaa magari ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mstari. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika kidogo. Huenda yakawa yanauzwa kwenye soko la magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu au mvua imeshaa nyesha.

Mwanamme huyu anamimmina maziwa safi kutoka kwa birika hadi kwenye kikombe kattika mashine ya kuuza maziwa. Mashine hiyo inaonyesha teknolojia ya kisasa inayotumika kuuza maziwa safi kwa wateja kwa kipimo wanachotaka.

Gari hili la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari hilo lina madirisha yaliyotiwa rangi na magurudumu ya chuma ya kisasa. Nyuma yake kuna magari mengine pia yameegeshwa hukumiti mirefu ikiwa imezunguka eneo hili ikiashiria mazingira ya kijani na safi.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Ina maandishi banki kuu ya Kenya na picha ya jengo la KICC pamoja na sanamu ya hayati mzee Jomo Kenyatta. Nambari ya mfuatano imeandikwa upande wa kushoto na kulia.

Kibanda cha matunda sokoni kimejaa matunda mbalimbali kama ndizi, tikiti maji, maembe, nyanya, machungwa, maparachichi na matunda mengine. Matunda haya yamepangwa kwa kuvutia na kuuza kwa wateja.

Soko la wazi ambapo wanawake wengi wamepanga matunda na mboga kama vile nyanya, vitunguu, ndizi, mihogo na kabichi chini ya sakafu au kwenye magunia. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa, huku wauzaji wakiwa wameketi au kusimama karibu na bidhaa zao. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kawaida za kibiashara ya bidhaa za chakula katika soko la mitaani.

Ukurasa wa kuingia wa tovuti ya Kopo Kopo ambayo ni jukua la huduma za kifedha kwa biashara. Upande wa kushoto kuna sehemu za kuingiza barua pepe na neno siri huku upande wa kulia kuna picha ya mwanamke aliyevaa miwani akitumia simu. Kitufe cha sign in kiko chini kwa ajili ya kuingia kwenye akaunti.

Duka la maziwa lijulikanalo kama ROYALSTARINN amalo huuza bidhaa mbali mbali za maziwa kama delamere , fresha daima na highland. Pia kuna picha ya mayai na mikate zikionyesha bidhaa zingine zinazopatikana dukani , duka lina rafu na friji la kuifadhia bidhaa baridi.

Watu kadhaa wako nje wakiwa wamesimama karibu na magari yaliyopakiwa kwenye uwanja wa nyasi. Baadhi yao wameketi kwenye kofia za magari wakizungumza au kupumzika, huku msichana mdogo akiwa ameketi chini kwenye blaketi na kula. Mandhari ya picha ina miti mingi ya kijani, ikionyesha kuwa ni eneo la wazi au shambani. Hali inaonekana kuwa ya utulivu, huenda ni hafla ya kijamii au mapumziko.

Gari ya aina ya toyota hilux lenye rangi ya fedha, lenye nambari ya usajili ya Kenya, lilioparkiwa kwenye uwanja wa maegesho usiku, mbele ya jengo la biashara lenye maduka na mabango ya matangazo.

Mashine ya malipo ya kielektroniki ya pesapal inatumika kulipia pesa kwa kutumia kadi ya visa , mtu anashikilia mashine hiyo huku mwingine akiwasilisha kadi kwa njia ya kugusa, hii ni njia ya kisasa na salama ya kufanya miamala bila pesa taslimu.

soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wanatembea na kununua bidhaa , pande zote mbili za njia kuna vibanda vya kuuza nguo, mazulia ,viatu na bidhaa zingine soko linaonekana kuwa la wazi na limejaa watu likiashiria bidhaa hai katika mazingira ya mtaa wa jiji

Hili ni gari la kifahari la zamani lililotunzwa vizuri lenye mwili wa rangi ya kifedha na magurudumu, gari hilo limeegeshwa kando ya barabara ya mawe ikionekana kuwa ni la enzi za zamani na lina mvuti wa kipekee wa historia.

hapa ni soko la mboga ambapo mama mmoja anauza mboga na vyakula mbalimbali kama pilipili hoho, vitunguu ,nyanya ,viazi na matangoo ,mazingira ni ya kawaida ya soko la wazi lenye watu wanaonunua na kuuza biidhaa za kilimo ,mazao yamepangwa kwenye vikapu na masanduku ya plastiki

Mwanamke aliyefunga mkono na shingo kutokana na ajali akiwa anatabasamu. Ni tangazo kutoka madison general insurance likihimiza watu kununua bima ya ajali binafsi kabla ya kuwa marehemu. Kauli mbiu ni usisubiri hadi iwe hadi kuchelewa, ukitoa nambari ya *828# kwa ununuzi.

Soko hili la mboga watu wanauza na kunua vitunguu maji na kabichi, hata hivyo mazingira ya soko ni machafu sana yaliyojaa taka, majani yaliyooza na maji chafu barabarani. Hali hii ya usafi duni inaweza kuhatarisha afya ya wauzaji na wanunuzi.

Eneo la maegesho yamejaa magari mengi yaliyopangwa kwa mistari. Magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti kama nyeupe, kijivu, nyeusi na nyekundu na yanaonekana kuwa mapya au ya kuuza katika yadi ya magari.

Duka la kazi za mikono limejaa vinyago, sanamu na mapambo ya wanyama kama twiga, simba, pundamilia na tembo. Vitu hizi vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa na vinaonyesha utamanduni wa kiafrika hususan wakenya na vinaweza kutumika kama zawadi au mapambo ya nyumbani.

Lori maalum la kubeba magari likiwa limepakia magari kadhaa juu na chini. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya au yanasafirishwa kutoka eneo moja hadi jingine labda kwa ajili ya uuzaji au usambazaji. Njia iko wazi na anga linaonekana kuwa safi.

Soko la jumla la nyanya ambapo wanaume wanahudumu kati ya makasha mingi yaliojaa nyanya nyekundu. Mmoja wao anachangua nyanya huku wengine wakisimama karibu au kuendelea na kazi zao. Mandari yanaonyesha shughuli za biashara za kilimo hasa usambazaji wa mazao kwa mingi kwa ajili wa uuzaji au usafirija.

Hiki ni kiwanda Cha kutengeneza mabasi ambapo mifululizo ya miili ya mabasi ya rangi machungwa na nyeupe ipo katika hatua ya awali ya uzalishaji miili hiyo haijakamilika bado na maandishi ya kichina yanaonekana kwenye baadhi ya mabasi ikionyesha kuwa kiwanda hiki huenda Kiko nchini china au kinahidumia soko la kichina

safu ya magari mapya yamepangwa vizuri kwenye uwanaja wa maegesho yakiwa yameelekezwa upande mmoja. Magari haya yanaonekana kuwa ya kifahari na ya kisasa. Huenda ni katika eneo la kuuza magari au gala ya magari yaliyosafirishwa. Anga linaonyesha mandhari ya jioni ua asubuhi.

Scrini ya programu ya M-pesa ,yenye salio la shilingi elfu sitini na nane na mia nane ,kuna chaguo la pay na airtime pamoja na matangazo ya buy data na Kodris ,chini kuna taarifa za miamala ionyesha pia zimepokelewa kutoka Beth Obura kutumwa kwa Brian Ochard.

Kibanda cha huduma za kifedha cha Mpesa chenye mlango wa chuma na kijani uliowekwa neno Mpesa. Kibanda hicho kiko kando kando ya barabara ya mawe na kuna dalili za biashara nyingine jirani kama vile kibanda cha chakula. Mazingira yanaonekana kuwa ya mtaa wa kawaida wa biashara.

Magari ya kifahari yamepangwa kwenye eneo la maegesho mbele ya jengo ya biashara linaloitwa Car Lockers, linalouza magari .Magari hayo ni aina mbalimbali kama Mercedes Benz na Toyota Prado.

Mtu ameshika noti za pesa za Kenya mkononi mwake. Noti hizo ni za dhamani tofauti ikiwa ni pamoja na shilingi hamsini, mia na miambili. Anaonekana kuwa katika eneo la kaunta au sehemu ya malipo.

Magari mapya yamepangwa ndani ya jumba la maonyesho au duka la kuuza magari. Magari hayo yamepangwa vizuri kwenye safu safi na yenye mwangaza yakiwa tayari kuuzwa kwa wateja.

ni noti ya zamani ya kenya ya shillingi mia tano mbele kuna picha ya rais wa kwanza wa kenya mzee Jommo Kenyatta pamoja na maandishi ya benki kuu ya kenya ,nyuma kuna picha ya jengo la bunge la kenya ,noti hii ilikuwa katika mzunguko kabla ya kubadilishwa na sarafu mpya

Mwanamke aliyevaa buibui amesimama nje ya duka la wakala wa mpesa na equity bank . Milango ya duka ina matangazo ya huduma za kifedha na namba za wakala. Pembeni kuna duka lingine lenye maandishi bei nafuu. Mazingira yanaonyesha eneo la biashara mtaani.

Duka dogo la mpesa lenye milango ya kijani na maandishi ya bamba hapa na agent number . Ndani kuna rafu ya bidhaa na nje kuna besheni ya kijani na sanduku la mbao juu ya kitambaa. Duka hili linatoa huduma za kifedha na vocha.

Jamaa amesimama mbele ya duka la huduma za Mpesa ambalo pia linahudumu za nakala na vipuri ya magari. Amevaa suruali ya kijani na fulana nyeupe ,anashika kitu mkononi pembeni kuna mtu mwingine ameketi kando ya ukuta barabara ikiwa na vingae vya rangi tofauti. Mazingira inaonyesha shughuli za kila siku katika mtaa wa biashara.

Duka dongo lenye kibanda la kijani lenye huduma ya mpesa kando ya mlango. Pembeni kuna madumu ya maji ya plastiki ya rangi ya samawati, na rafu ziloizojaa bidhaa. Mbele kuna sehemu ya kupanda yenye ngazi na upande wa chini. Kuna sehemu ya baiskeli au pikipiki ya mizigo. Hii ni sehemu ya biashara ya mitaani.

Hii ni risiti ya malipo kutoka mamlaka ya usafiri na usalama barabarani nchini Kenya. Imelipwa na Dan Oyuga Anne terehe ishirini na tano Aprili mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa, kupitia mfumo wa e-citizen . Huduma zilizolipwa ni ukaguzi wa gari na ada ya urahisi, jumla ikiwa elfu moja na hamsini. Risiti imeidhinishwa kama invoice paid .

Mtu ameshikilia noti ya Kenya ya elfu moja kwa kidole viwili. Noti imekunjwa nusu na inaonekana mbele ikiwa na maandishi Kenya na dhamani ya noti hiyo.

Duka la jumla au la mtaa lililojaa bidhaa mbalimbali kama vinywaji, vyakula na bidhaa za nyumbani. Kuna maboksi ya Cocacola, maji ya chupa na mabango ya huduma za Mpesa. Pia kuna mifuko ya plastiki ya duka ya Tuskys inayoning'inia.

Wateja watatu wakiwa katika folenin kwenye duka la huduma za kifedha la Mpesa. Wamesimamambele za madirisha ya wahudumu. Wakisubiri kuhudumiwa kwa miamara kwa kutuma pesa, kutoa pesa au kulipia huduma mbalimbali. Eneo hili limepambwa kwa rangi za kijani na nyeupe zinazowakilisha kampuni ya Safaricom.

Hapa ni buchari ambapo kuna nyama mbalimbali zikiwa zimewekwa zimewekwa kwenye sehemu ya kuonyeshea na zingine ziking'atwa juu. Wafanyibiashara wa nyama wamevalia mavazi ya kazi na wako nyuma ya kaunta wakihudumia wateja. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kuuza nyama kwa wateja.

Hii ni risiti ya serikali kutoka kwa Ecitizen ya kudhibitisha malipo ya huduma ya kuchukuliwa alama za vidole kwa ajili ya cheti cha polisi. Imelipwa na Mary Nyambura Wanjiru tarehe kumi na saba Novemba mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kwa jumla ya shilingi elfu moja na miadi imepangwa kwa tarehe ishirini na nane Novemba mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili saa nne asubuhi katika makao makuu ya DCI Nairobi.

Hili ni soko la mitaani, ambapo viatu vya mitumba vimepangwa kwa safu kwenye sakafu ya plastiki ya manjano. Kuna aina mbalimbali za viatu kama vile : sneakers , buti na viatu vya kawaida. Muuzaji anaonekana akiwa ameketi nyuma ya meza huku bidhaa nyingine kama nguo zikiwa zimepangwa mstari nyuma yake.

Trela maalum ya kubeba magari ikiwa imesheheni magari mbalimbali yaliyo pakiwa kusafiri. Trela hili hutumika kusafirisha magari kwa wingi kutoka kiwandani au mandhari hadi maduka ya magari au wateja.

Meza ya kuuza matunda sokoni lina parachichi, embe, machungwa na matunda ya cheza yenye mimba. Karatasi za kufungia na kopo pia vinaonekana pembeni.

Tangazo kutoka AAR insurance likisema kwamba huduma za afya sasa zinaweza kufikishwa hadi nyumbani kwako kupitia majukwaa ya checkups na Mydawa . Unaweza kuagiza dawa zako na zikaletwa mlangoni, pia limejumuisha maelezo ya mawasiliano kwa wateja kupitia simu, barua pepe na mitandao ya kijamii. Tangazo linasisitiza urahisi na upatikanaji wa huduma za matibabu kutoka nyumbani.

Noti mbalimbali za sarafu ya Kenya zikiwa zimewekwa juu ya meza ya kahawia. Kuna noti za shilingi elfu moja, mia tano, mia mbili na mia moja, noti hizo zinaonekana kuwa mpya na zimepangwa kwa makundi kulingana na thamani yake.

Mtu huyu anashikilia simu ya Nokia na fedha za Kenya za noti elfu moja. Ujumbe kwenye simu unaonyesha mhamala wa Mpesa ukionyesha matumizi ya huduma za kifedha za simu. Hii ni ishara ya upatikanaji wa huduma za kifedha kwa urahisi kwa kupitia teknolojia ya simu.

Nguo za mitumba zimewekwa chini kwa ajili ya kuuzwa katika soko la wazi, watu wachache wanaonekana wakichagua nguo hizo, huku zingine zikiwa zimechanganyika kwenye eneo la biashara.

Magari ya kifahari aina ya Mistubishi yakiwa yamepangwa kwa mstari ndani ya jumba la maonyesho au gereji. Magari haya yana rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na nyeusi, na yanang'aa kuonyesha hali yao nzuri ya matunzo.

Mtu anamkabidhi mwingine funguo ya gari. Juu ya meza kuna modeli ndogo ya gari, kalamu na karatasi. Inaashiria mchakato wa ununuzi au kukondisha gari.

Tangazo kuhusu bima ya afya linasisitiza faida kama vile kinga, sera ya bima, msaada wa matibabu na manufaa ya kifedha. Kuna picha ya daktari akiwa kazini kwenye kompyuta pamoja na maelezo ya mawasiliano ya Anziano Insurance Agency kupitia simu, WhatsApp, tovuti na QR code kwa urahisi wa huduma.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ni sarafu halali ya matumizi iliyotolewa na benki kuu ya Kenya. Noti hiyo ina picha ya Hayati Mzee Jomo Kenyatta na maandishi yanayoonyesha thamani na maelezo ya kisheria ya noti hiyo.

Haya ni magari mapya Yaliyopangwa kwa safu katika yadi kubwa ya magari. Magari haya yanaonekana kuwa tayari kwa mauzo au kusafirishwa na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kijivu na hudhurungi.

Gari jeupe aina ya honda lililoegeshwa pembeni ya barabara, nambari ya usajili ya gari hilo ni la Kenya. Gari lina mwonekano wa saloon likiwa na uharibifu mdogo upande wa mbele kwenye upande wa kulia wa dereva, likiwa katika mazingira ya wazi yenye kivuli cha miti.

Magari ya kifahari aina ya Mercede Benz G-class yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la maonyesho ya magari chini taa za kamba. Magari haya yanaoneshwa kuwa yanauzwa au kuonyeshwa kwenye soko la magari. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Wanaume wawili wameketi kwenye benchi mbele ya kibanda cha huduma za kifedha cha Mpesa na Airtel Money .Kibanda kimepakwa rangi ya kijani na nyekundu na kina lebel za huduma hizo za ziamara ya fedha kwa simu. Mazingira yanaoneka ya mtaa wa biashara.

Soko la mitumba lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye mabega ya mbao. Nguo hizo ni za rangii na mitindo tofauti. Huku sakafu ikiwa na uchafu wa karatasi za palstiki. Mwanamke mmoja anaonekana akichagua nguo upande wa nyuma.

Tangazo la bima ya gari aina ya third party only kutoka kampuni ya Imana insurance na my cover . Gari la teksi limechorwa na mwanamke anasimama kando yake. Bei ya bima inaonyesha kuwa shillingi elfu saba, mia tano sabini na nne kwa mwaka. Tovuti za kampuni zimetolewa.

Marobota ya mitumba yamefungwa vizuri kwa plastiki na mikanda ya mviringo. Ndani ya marobota hayo kuna nguo mbalimbali na baadhi yameandikwa polysilk dress kwenye karatasi ya majano. Marobota yamepangwa juu kwa juu ndani ya ghala au chumba.

Gurudumu la gari aina ya Audi. Gurudumu hili lina rimu ya chuma yenye mikato ya kuvutia na tairi mpya iliyowekwa vizuri juu ya lami, karibu na kingo za barabara. Alama ya Audi inaonekana katikati ya rimu.

Tangazo linahimiza umihumu wa bima ya biashara dhidi ya majanga ya asili kama mafuriko, inaashiria magari yakiwa yamezama kwenye maji barabarani, ujumbe unasema usiruhusu janga la asili kuzamisha biashara yako ukihamasisha matumizi ya kulinda biashara dhidi ya hasara ya kifedha

Tuzo la bima ya maisha kutoka kwa anziano insurance agency likiwa na ujumbe your future protected linaleta huduma kama term life insurance , endowment policy , whole life insurance na group life insurance pia lina picha ya familia yenye furaha ikiashiria ulinzi wa maisha ya wapendwa.

Hili ni gari jeupe la kifahari lililopaki mbele ya kituo cha huduma ya magari. Milango ya kituo imeandikwa approach slowly outer door ikiashiria milango ya kiotomatiki. Taa za eneo hilo zimewashwa zikitoa mwangaza wa kisasa na wa kuvutia.

Mabasi mapya yakiwa katika kiwanda cha kutengeneza magari. Mabasi hayo yako katika hatua tofauti za uundaji ambapo baadhi bado hayajamalizwa kuekwa injini na vifaa vya ndani.

Duka la huduma za Mpesa lenye milango ya kijani na maandishi ya Mpesa pande zote mbili. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kwenye rafu kama vocha na vifaa vidogo. Ukuta wa duka umechorwa rangi ya bluu na nyeupe na nje kuna barabara ya mawe ya kupitika kwa miguu.

Hizi ni noti za Kenya ya shilingi elfu moja, zilizochanika na kurekebishwa kwa kutumia tepu ya plastiki. Noti hizo zimetandikwa juu ya meza ya mbao na zinaonekana kuwa katika hali mbovu, zikionyesha matumizi ya muda mrefu au mazingira magumu ya biashara.

Hapa ni soko la mboga ambapo kuna ndizi zinazoning'inia juu na mezani kuna viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, pilipili hoho, machungwa na parachichi. Kuna watu wanaonekana wakinunua bidhaa ndani ya kibanda cha soko.

Wanaume wawili wako katika maonyesho ya magari. Mmoja akiwa anaonyesha mwenzake jinsi ya kuchaji gari la umeme. Gari jeupe liko kwenye kituo cha maonyesho na mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa.

Ndani ya jumba la maonyesho ya magari kuna magari mingi aina tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja na wauzaji wa magari wanaonekana wakizungumza na kukagua magari. Mazingira ni safi ya kisasa na yenye mwangaza mwingi.

Aina mbalimbali ya mamboga yamevunwa na kuwekwa sokoni. Mamboga haya yana rangi ya maumbo tofauti yakiwa tayari kwa kuuza au kutumika jikoni kama chakula chenye virutubisho vingi.

Meza ya kuuza mboga sokoni yenye vikapu vya viazi, vitunguu vyekundu na nyanya za aina mbalimbali. Mazao haya yamepangwa kwa ustadi kwenye vibao vya mbao yakiwa tayari kuuzwa kwa wateja. Ni mandhari ya kwaida ya soko la mboga Afrikamashariki.

Jumba la maonyesho ya magari lenye magari mbalimbali mapya yamepangwa vizuri ndani ya jengo kifahari. Kuna meza za wahudumu na wateja upande mmoja na mazingira ni safi na yenye mwangaza mwingi. Hii ni sehemu ambapo wateja huja kuchagua na kununua magari.

Mtu anatumia simu ya mkononi kufungua menu ya huduma za M pesa kama vile kutuma pesa, kutoa pesa, kununua muda wa maongezi, mikopo na kulipwa kwa Mpesa, nyuma kuna bango la kijani linalosema lipa na Mpesa.

Hii ni sehemu ya upande wa mbele wa gari la zamani la rangi ya buluu angavu. Jina Thunder bird limeandikwa kwa maandishi ya kifahari upande wa gari likionyesha kuwa ni gari la Ford Thunder bird . Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limepakwa rangi mpya na lina muundo wa kipekee wa enzi za zamani.

Mtu anatumia simu janja kufanya huduma ya kifedha kwa njia ya mpesa, huku mtu mwingine akiwa ameshika pesa taslimu. Mandhari yanaashiria shughuli za kutuma au kutoa pesa.

Duka la huduma la kifedhaa liitwalo junction forex and money eremintus linasambaza huduma la kutuma na kupokea pesa duniani kupitia mitandao kama ria ,western union na mpesa , mlango wa kuingilia uko wazi na maandishi ya matangazo yanaonekana vizuri.

Mazao haya ni ya mzizi yakiuzwa sokoni yakiwa yamepangwa kwenye ndoo na vikapu. Kuna viazi mviringo, viazi tviamu vya rangi ya zambarau na mihogo. Mazingira haya yanaonesha biashara ndogondogo ya chakula sokoni ikionesha vyanzo vya kipato kwa wakulima na wanabiashra wadogo.

Saluni ndogo ya urembo yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa na maandishi ya taa yanayosema, "Beauty Saloon, Cosmetics and Mpesa." Ndani kuna bidhaa za vipodozi, nywele za bandia na huduma za saluni. Pembeni kuna viti vya kungojea wateja na upande wa kushoto kuna alama ya huduma za Airtel Money .

Hii ni meza ya kuuza samaki waliokaangwa sokoni. Samaki hao wamepangwa kwa wingi juu ya meza. Wengine wakiwa wamevunjwa vipande. Kunamfanyi biashara aliyevaa aproni akiendela na kazi ya kuuza. Mazingira yanaonesha ni eneo la soko la wazi.

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota Hearse limeegeshwa kando ya barabara wakati wa mchana. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya na lina alama za mwendo wa kasi na michoro ya usalama nyuma ikonyesha kuwa ni gari la uchukuzi wa umma au taasisi.

watu wamesimama kwenye duka la maziwa linaloitwa destiny dairies lilo na mashini ya milk ATM pmbeni kina machupa ya makopo ya kuhifadhia maziwa na duka limejengwa kwa mabati ya buluu ianonekana ni jioni au ni usiku kutokana mna mwanga wa taa

Kibanda cha matunda na mboga ambapo kuna ndizi zilizoning'inizwa kwa kamba. Ndizi mbichi bado zikiwa kwenye shina, nyanya nyingi chini na mboga nyingine kama pilipilihoho na tangawizi. Hii ni sehemu ya soko au duka ndogo la kuuza mazao ya chakula.

Tangazo kutoka kampuni ya Mayfair Insurance likitanza blog mpya kuhusu mwongozo kamili wa kuchagua bima sahihi nchini Kenya. Inapatikana kupitao tovuti yao. Pia kuna maelezo ya mawasiliano chini pamoja na bendera ya Kenya na mataifa mengine.

Hapa ni duka la jumla lililo na bidhaa nyingi kama vile unga wa ngano, mchele, soda na bidhaa nyingine. Juu kuna kibao cha mpesa kinachoonyesha kuwa huduma za kifedha za simu zinapatikana. Duka hili linaonekana kuwa eneo la biashara linalotoa huduma nyingi kwa wateja.

Jedwali la viwango vya kubadilisha fedha za kigeni linaonyesha viwango vya kununua na kuuza sarafu mbalimbali kama dola ya Marekani, pauni ya Uingereza, Euro na nyinginezo. Kwa mfano, dola moja ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi mia moja thelathini na nane na kuuzwa kwa shilingi mia moja arobaini na nne. Jedwali hili linapatikana kwenye kituo cha kubadilisha fedha au benki.

Tangazo la Jubilee health insurance linazindua bima ya afya inayoitwa coverbora medical cover . Inasema kuwa ni bima nafuu ya kulazwa hospitalini kwa gharama ya chini ya shilingi mia tano kwa mwezi. Ili kujiunga, unatuma ujumbe wenye maneno cover bora kwenda kwenye nambari nne, sururi, sita, nne, tatu, kauli mbiu ya huduma hii ni live free .

Duka hili la kuuza maziwa linaitwa Yustina milk. Milango ya mbele imefunguliwa na kuna michoro ya ng'ombe wa maziwa pamoja na maandishi yanayoelezea kuwa, wanauza maziwa freshi na mtindi. Ndani ya duka kuna watu wameketi, chupa za kuhifadhia maziwa na vifaa vya kuchemshia. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo ndogo ya maziwa, katika eneo la mtaa.

Mwanaume na mwanamke wamevaa mavazi rasmi wakiwa katika mazungumzo ya kibiashara. Wanasoma nyaraka pamoja wakitabasamu, wakiwa karibu na gari jeupe ndani ya jengo lenye madirisha makubwa. Huenda ni duka la magari au ofisi ya kifedha. Mazingira ni ya kitaalamu na ya kirafiki.

duka au kibanda ya kuuza viatu aina ya sneakers au rubber viatu vimetundikwa kwenye waya kwa safu vikiwa na rangi na chapa mbalimbali maarufu kama nike ,addidas na nyinginezo picha inaonyesha biashara ya mitumba au bidhaa za bei nafuu sokoni

gari la abiria ya aina ya Toyota Ias likiwa limeegeshwa karibu na jengo refu la kenya international confrence centre jijini nairobi usiku, mlango wa gari uko wazi na taa zake za nyuma zimewashwa likionekana kuwa kwenye shughuli au maandalizi ya kusafirisha abiria

Eneo la uuzaji wa magari ambapo magari mapaya na yaliyotumika yamepangwa kwa safu. Kuna magari ya rangi tofauti kama nyekundu, bluu na fedha. Juu ya jengo kuna magari zaidi na bango kubwa la matangazo ya Jack Daniels likiwa limewekwa juu ya jengo upande wa kulia.

Soko la wazi lenye vibanda vingi vya matunda na mboga, matunda ya aina mbalimbali kama vile nyanya, limau, mapera na mengine yanaonyeshwa kwa rangi tofauti ndani ya vikapu vikubwa. Wauzaji na wanunuzi wamevaa mavazi ya rangi tofauti na baadhi wamesimama chini ya miavuli ya kuzuia jua. Ni mazingira ya biashara yenye shughuli nyingi na rangi tele.

Duka la GSP Milk ambalo huuza maziwa, bidhaa za maziwa, barafu ya kula na amaji ya kunywa yaliyofungashwa. Kuna mabango na picha ziinazo onyesha bidhaa mbalimbali na duka linatoa huduma ya usafirishaji bila malipo. Mtu mmoja anaonekana ndani likiwa limepambwa kwa matangazo ya bidhaa.

Ukurasa wa tovuti ya Pesapal ikihamasisha wafanyi biashara kuanza kukubali malipo kwa njia ya mpesa na kadi. Inatoa huduma kama vile kutoa risiti za malipo ya Mpesa, kudhibiti makusanyo na kuwezesha malipo kupitia mashine ya point of sale .

Marundo ya noti za pesa za Kenya za zamani. Kila moja ikiwa ya dhamani ya shilingi mia moja. Noti hizo zina picha ya rais wa kwaza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta na zinaonyesha mfano wa sarafu ya zamani kabla ya mabadiliko ya hivi karibuni ya muundo wa fedha.

Mtu ameshikilia simu ya mkononi iliyofunguliwa kwenye programu ya Safaricom scrini inaonyesha huduma mbalimbali kama kuangalia salio ,m-pesa , vocha, data na huduma nyingine za mtandao hii ni mfano wa matumizi ya huduma za kifedha na mawasiliano kupitia simu .

Tangazo kutoka kampuni ya bima ya Amaco likihusu huduma ya Personal Accident Cover, linasisitiza kuwa ajali huweza kutokea wakati wowote, lakini gharama ya kuponya haipasi kuwa mzigo wa kifedha. Imeambatana na picha ya mtu aliyeumia mkono akiwa na bandeji pamoja na namba za mawasiliano na njia ya kujisajili kwa kubonyeza *268#.

Duka ndogo la rejareja lenye huduma ya M pesa. Mlango wa duka umeandikwa kwa maandishi makubwa ya kijani na ndani kuna bidhaa mbali mbali zikiwa zimepangwa kwenye rafo. Duka hilo pia lina mlango wa chuma wa usalama.

Mtu anatumia simu ya mkononi kufungua menu ya huduma za mpesa, chaguzi zinaonekana ni pamoja na kutuma pesa, kutoa pesa, kununua muda wa maongezi, M-shwari, kulipa kwa Mpesa na akaunti yangu. Mfumo huu ni wa kifedha wa kidigitali unaotumika sana Kenya.

Eneo hili ni la saluni myingi zilizo karibu katika soko la mtaa. Watu wengi hasa wanawake wanaonekana wakipata huduma za urembo huku wengine wakisubiri. Viti vya plastiki bidhaa na nywele na mabango ya matangazo yanaonekana wazi yakionyesha shughuli nyingi za biashara.

Mwanaume aliye valia suti anawaonyesha wanandoa kijitabu au kompyuta kiwao wakiwa katika duka la magari. Wote watatu wanaonekana wakitabasamu wakijadili jambo Kwa furaha, huenda kuhusu ununuzi wa gari. Mazingira yanaonyesha sehemu ya ndani ya kituo cha magari.

Duka hili linauza rangi, skurubu, bolti na vifaa vingine vya magari. Pia duka hili lina huduma ya Mpesa kama inavyoonyesha kwa maandishi ukutani.

Wateja wako katika duka la wakala wa mpesa, watu kadhaa wamesimama kwenye dirisha wakihudumiwa huku matangazo ya huduma za kifedha yakiwa yamebandikwa ukutani. Inaonyesha shughuli za kawaida za miamala ya kifedha kupitia mpesa nchini Kenya.

Magari mapya ya kifahari yamepangwa kwa mstari katika eneo la maonyesho au uuzaji. Magari haya yanarangi tofauti kama kijivu, bluu, nyekundu na dhahabu. Yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kuonyesha ubora na mvuto wake.

Hiki ni kibanda cha soko ambacho kinauza sandari za ngozo zilizopambwa kwa shanga na rangi mbali mbali. Sandari hizo zimening'inizwa kwenye kamba kwa mpangilio mzuri. Wateja na wauzaji wanaonekana karibu na kibanda hicho na mazingira yanayoashiria eneo la soko la wazi.

Magari meupe ya kifahari yameegeshwa kwenye eneo la maonyesho au kuuza magari, magari hayo yana vioo vya giza na maandiko ya bei au maelezo ya mauzo kwenye vioo, mandhari inoanyesha jengo la biashara nyuma ya magari.

Duka la bidhaa mchanganyiko na huduma za Mpesa pamoja na wachuuzi wamepanga matunda kama ndizi na tikitimaji mbele ya duka. Kuna pikipiki ya aina ya tukutuk ikipita barabarani na watu wamketi wakisubiri wateja. Mazingira ni ya sokoni la mjini lenye shughuli nyingi.

Gari aianaya Toyota Land cruiser Prado Tx ya rangi ya kijivu imepakiwa katika uwanja wa nyumbani. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya na linaonekana kuwa katika hali nzuri ya matumizi. Mazingira yanaonesha sehemu ya makazi yenye ukuta na majani ya kijani.

Tangazo kutoka kampuni ya bima ya Kenya orient likieleza watu jinsi ya kudhibitisha cheti chao cha bima ya gari kwa kupiga *352# , unatakiwa kuingiza nambari ya usajili wa gari, nambari ya cheti na nambari ya chasis . Ikiwa cheti si halali, unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari zilizotolewa au barua pepe.

Lori maalumu la kusafirisha magari liko barabarani likibeba magari mapya. Magari hayo yamepangwa kwenye ghorofa mbili juu ya trela tayari kufikishwa kwenye kituo vya uuzaji au wateja.

Siko la matunda lililojaa mazao mbali mbali kama ndizi, maembe, mananazi, na matango. Wauzaji wamepanga matunda kwenye meza za mbao huku ndizi zikininginia juu. Kuna watu wanaonekana wakihudumu au kununua na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Hii ni duka la maziwa la Mount Kenya Milk Depot , duka hili lina rangi za buluu na imepambwa kwa mabango yenye picha za mabidhaa za maziwa kama vile maziwa ya pakiti, yorghut na kisiagi, milango iko wazi na bidhaa zimepangwa ndani, tayari kwa wateja, jengo hili lina orofa ya juu na limejengwa katika mazingira ya mtaa wa kibiashara.

Soko limejaa watu wengi wakiuza na kunua mboga na matunda. Eneo la soko lina matope na maji ya mvua na baadhi ya watu wamevaa mabuti na kutumia miavuli kujikinga. Licha ya hali ya hewa mbaya biashara inaendelea kama kawaida.

Magari mengi mapya yamepangwa kwa mstari kwenye uwanja wa maegesho. Huenda katika eneo la kuuza magari. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili liko katika mji. Magari hayo ni ya aina tofauti tofauti na yanaonekana kuwa katika hali nzuri.

Tangazo la kampuni ya bima ya Kenya orient linahamasisha wateja kupata bima kwa urahisi kupitia simu zao. Mtu anaonekana akitumia simu huku maandishi yakisema get insurance from the comfort of your phone . Hii inasisitiza urahisi na upatikanaji wa huduma za bima kwa njia ya kidijitali.

Hii ni duka dogo lenye huduma za mpesa. Jokofu lenye vinywaji baridi kama soda na maji pamoja na kreti za viazi zikiwa mbele ya duka hilo. Mazingira yanaonyesha eneo la soko au mtaa wa biashara wa kawaida.

Mtu ameshika mafungu ya noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo ni za muundo wa zamani zenye picha ya rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta na zinaonekana kuwa katika hali nzuri, zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Tangazo la Britam linaonyesha mwanamke mwenye tabasamu. Ujumbe unasema, Your wellness is our priority , na unaonyesha kifurushi cha malkia by Britam, kwa shilingi mia sita na ishirini. Kifurushi kinajumuisha, last expense cover , yaani msaada wa kifedha kwa garama za mazishi endapo mhusika atafariki, ili kuwapa wapendwa wake utulivu, wa akili.

Magazi haya ya kifahari yameegeshwa kwenye sehemu ya kuuza magari ikiwa ni pamoja na gari la rangi ya samawati na jingine jekundu. Magari haya yameegeshwa chini ya kivuli cha hema maalum.

Gari la kamouni ya mikopo la progressive credit aina ya Toyota lenye maandishi yanayohamasisha mikopo ya haraka na rahisi limeegeshwa kwenye uwanja wa majani pamoja na magari mengine. Maelezo ya kupata mkopo yanaonyesha kuwa mtu anatakiwa kutuma ujumbe mfupi wa neno loan kwenda kwa nambari mbili, tatu, sufiri nane tatu.

Duka lenye milango ya rangi ya samawati limefunguliwa, huku mwanamume akiwa anafungua lango la ndani. Mbele ya duka kuna baiskeli ya zamani yenye kikapu, na pikipiki imesimama karibu. Eneo linaonekana kuwa ni la mijini na njia ya udongo ina mashimo.

Gari la aina ya Toyota Hilux limesimama kwenye nyasi karibu na msitu. Gari lina rangi ya kijani ya chuma na lina vifaa vya chuma nyuma. Mtu aliyevaa kofia na reflector anaonekana upande wa nyuma wa gari.

Mtu anashikilia noti za Kenya zenye thamani ya shilingi elfu moja kila mmoja. Noti hizo ni mpya na zimepangwa kwa ustadi mkononi, zikiwa tayari kwa matumizi au kuhesabiwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya kompyuta, ikiashiri mazingira ya ofisi au biashara.

Mkono wa mtu inahesabu noti za pesa, hasa noti za elfu moja za Kenya, ndani ya drawer ya pesa. Hii huenda ni sehemu ya shughuli ya kifedha, kama vile benki au duka la kibiashara.

Sarafu nyingi za shilingi ishirini za Kenya zimetawanyika. Sarafu hizi zina rangi ya dhahabu katikati na pembeni ya fedha na hutumika kama njia ya malipo nchini Kenya.

Haya ni magari mengi ya kifahari yakiwa yamepangwa mfululizo kando ya barabara katika eneo la mji. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kuuza kwenye yadi ya magari au maonyesho ya magari ya bei ya juu.

Mwanamke anatumia mashini ya sasa kuuza maziwa inayoitwa MILK ATM ,amevaa kofia ya plastiki ya usafi ishara ya kuzingatia usafi viwango vya afya. Mashini hiyo inaonyesha maelekezo jinsi ya kutumia na inatoa maziwa moja kwa moja kwa mteja. Hii ni njia harisi na ya kisasa ya kuuza maziwa kwa wateja katika mazingira ya usafi.

Kibanda hiki cha mpesa kimejengwa kwa mbao na nyavu ya chuma, kikiwa na maandishi ya kijani na nyeupe, kuna mtu anayepita upande wa kushoto wa kibanda hiki na mbele kuna barabara ya udongo ya matope na maji yaliyotuama.

Mwanaume aliyevaa suti anatazama gari jeusi ndani ya chumba ya maonyesho ya magari. Anaonekana kulipenda au kulikagua, huenda kwa lengo la kununua. Mandhari ni safi na ya kifahari, ikiashiria duka au maonyesho ya magari mapya.

Mkono huu wa mtu umeshikilia noti za pesa za Kenya zikiwa ni pamoja noti za elfu moja na mia tano. Noti hizi zimepangwa kwa namna ya feni na zinaonekana kutumika au kuwa kwenye mzunguko.

Vikapu vidogo vya asili vilivyotengenezwa kwa mikono kwa kutumia nyuzi au majani ya miti vikiwa na rangi na miundo mbalimbali ya kupendeza. Vikapu hivyo vimepangwa ardhini na vinaweza kua sehemu ya soko la bidhaa za mikono au maonyesho ya kazi za ufundi.

Hapa ni soko la wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara, wauzaji wamepanga mboga na matunda kama nyanya, pilipili, machungwa na ndizi chini kwenye mifuko na karatasi, wanunuzi wanazunguka na kuchagua bidhaa, mazingira ni ya shughuli nyingi na mawasiliano ya ana kwa ana kati ya wauzaji na wateja.

Eneo la maegesho limejaa magari mbalimbali likiwa ni pamoja na magari ya abiria magari ya mizigo na magari ya huduma. Magari yameegeshwa karibu katika sehemu kubwa iliyo mbele ya jengo jeupe. Linaonekana kama kituo cha gari au karakana.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi uliopo maeneo ya vijijini au pembezoni mwa msitu, watu wachache wanaonekana wakitembea kuelekea maeneo lenye hema meupe, ikiashiria tukio maalum kama harusi, mkutano ama hafla ya kijamii, mazingira ni safi na hali ya hewa ni nzuri.

Familia yenye furaha inatazama kompyuta mpakato. Wazazi wakiwa wamekaa karibu na mtoto wao. Juu ya picha kuna maandishi Tunza Jamii na CIC Family Medisure yakielezea huduma za bima ya afya ya familia kutoka CIC Group. Inasisitiza umuhimu wa kulinda afya ya familia kwa pamoja.

Magari ya kifahari yako ndani ya jumba la maonyesho ya magari ya Pupil of fate motors. Magari yanaonekana ni pamoja na Mercede Benz AMG na Larboghini zenye rangi za kuivutia kwa kijani, machungwa na bluu ya bahari yakionyesha ubora na hadhi ya juu.

Tikiti ya mapato kutoka mamlaka ya bandari ya Kenya, risiti hii ni kwa kampuni ya african cotton industry iliyoko Mombasa na inaonyesha tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Nambari ya akaunti, risiti, pin na VAT risiti ina ujumbe wa shukrani kwa mteja kwa kuanzisha malipo ya ankara.

Matairi ya gari yanaoshwa kwa kutumia maji ya shinikizo la juu. Matairi hayo yamewekwa chini na yanaoshwa kwa sabuni na maji ili kusafisha uchafu na mafuta.

Kibanda cha matunda liko katika soko la wazi .Matunda kama ndizi , machungwa ,maparichichi ,nanasi na viazi tamu yamepangwa vizuri mezani. Kuna ndizi zimenyingizwa juu ya kibanda, na chini kuna makasha na maboxi mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya biashara ya mitaani.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya Imana inaonyesha familia yenye furaha wakilindwa chini ya paa kuashiria ulinzi wa bima. Tangazo lina ahidi mwongozo hatua kwa hatua ili ikiwa na mawasiliano ya simu, tovuti, na anwani ya ofisi iliyoko Krishna Centre Westlands.

Soko lenye shuguli nyingi ambapo watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbali mbali kama matunda, mboga na vyakula. Kuna vibanda vingi miavuli ya rangi tofauti kwa ajili ya kivuli na vikapu vingi vya bidhaa. Ni mandhari ya soko la kijiji au mji mdogo lenye pilka pilka nyingi.

Tangazo la huduma ya bima kwa waendeshaji bodaboda kutoka kampuni ya bimaboda. Bima ya third party inapatikana kwa shilingi elfu tatu na ya comprehensive Kwa shilingi elfu sita. Bima husafirishwa bure ndani ya Nairobi na kwa ada ndogo nje ya jiji. Namba ya simu ya kuwasilina imeandikwa hapo.

Vikumbo vya ndizi mbivu zilizopangwa juu ya kitambaa kwenye soko au eneo la biashara. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za aina tofauti zikiwa na rangi ya jano na zingine na madoadoa ya hudhurungi, zikionyesha kuwa zimeiva tayari kwa kuliwa au kuuzwa.

Soko la matunda limejaa aina mbalimbali za matunda kama vile machungwa, maembe maapulo, ndizi, tikiti maji na parachichi. Muuzaji mmoja anaonekana amekaa huku ameshika kichwa chake kana kwamba amechoka au anafikiria. Mazingira yanaonesha shughuli za kawaida za biashara ya matunda sokoni.

Mtu anahesabu mafungu ya noti za elfu moja za Kenya. Fedha hizo zimewekwa mezani na mtu huyo, anazishika kwa mikono yote miwili. Huenda ni katika shughuli ya kibenki, au biashara.

Kibanda hiki ni cha kuuza mayai ambapo mayai yamepangwa kwenye tray za rangi mbali mbali kama nyekundu, kijani, zambarau na kijano. Tray zimewekwa kwenye rafu na baadhi ziko sakafuni zikiwa zimepangwa kwa ustadi kuonyesha biashara ya rejareja ya mayai.

Jengo la biashara limeandikwa AMANI GENERAL SHOP MANGU TOMATO DAIRY MILK BAR. Na mtu mmoja amesimama mlangoni akiwa ametabasamu ishara ya mwenye duka, milango ya blue iko wazi ikiashiria kuwa biashara hio iko wazi na inahudumia wateja katika jamii ya eneo hilo.

Soko la mboga linaendeshwa nje ambapo wanunuzi na wauzaji wanafanya biashara. Meza zimejaa mboga za majani kama sukuma wiki, huku mnunuzi mkoja akichagua bidhaa. Hali ya hewa inaoneka a kuwa ya mvua au baridi.

Gari la aina ya toyota hilux, yenye rangi nyeusi na kijani kibichi, iliyoparkiwa kwenye eneo la nyasi. Mtu aliyevaa koti la usalama anaonekana karibu na gari upande wa kulia. Mandhari ya nyuma ina miti mingi na anga safi la buluu ikionyesha mazingira ya vijijini au ya mashambani.

Magari matatu yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, kuna wanaume wawili wamesimama karibu na gari la kati wakizungmza. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi, na kuna miti mingi inayozunguka eneo hilo likionekana kuwa ni sehemu ya tukio au mkutano wa hadhara.

Kibanda hiki cha soko cha kienyeji kilichojaa mapambo ya mikono kama vile vikuku, shanga, mikufu na mikanda. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri na kuninizwa kwenye paa la bati huku wauuzaji wakionekana wakihudumia wateja. Hali ya aga ni ya jua na aga safi yenye mawingu meupe.

Duka ndogo la bidhaa za maziwa linauza bidhaa ya Royal Fresh kama maziwa, yorghout na siagi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na jokufu la glasi kuta za duka zimepambwa na mabango yenye picha za bidhaa na nembo ya kampuni. Mazingira ni safi na ya kuvutia wateja.

Kibanda cha mboga sokoni chenye mazao mbalimbali yamepangwa kwenye makasha na vikapu. Kuna nyanya kwenye neti nyekundu, viazi vitamu, tango, pilipili mbichi, parachichi, limau, karoti na matango pori. Mazao hayo yanaonekana safi na tayari kwa mauzo.

Magari mapya ya kampuni ya hyundai yamepangwa mbele ya duka lao rasmi la magari. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yanavutia, tayari kwa mauzo kwa wateja.

Magari mapya ya rangi tofauti yamepangwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Tayari kuuzwa kwa wateja. Sakafu ni safi na mazingira ni ya kisasa, yakionyesha biashara rasmi ya magari.

Kibanda cha mboga sokoni kimejaa mboga na matunda mabalimbali kama vile nyanya, vitunguu, pilipilihoho za kijani na jano, karoti, limau, ndania, mboga na matango pori. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi na kuvutia wateja.

Soko la mitumba lenye shughuli nyingi. Watu wanachagua na kuuza nguo. Kuna vijana wanapanga nguo kwenye troli, wengine wakiwa kwenye vibanda vilivyojaa nguo zilizoning'inizwa. Manthari inaonyesha biashara ya mtaani inayachangamsha uchumi wa kila siku.

Duka linaloitwa mpita smart ambalo linatoa huduma za mpesa, milango ya duka imepakwa rangi ya kijani na maandishi ya mpesa, na mbele ya duka kuna maji ya chupa na soda zilizojaa kwenye kreti za plastiki. Ngazi tatu za saruji zinaongoza kuingia dukani na kuna pipa la taka pembeni. Mandahri inaonyesha biashara ndogo ya mtaani inayotoa huduma za kifedha na bidhaa za reja reja.

Funguo hii ya gari imewekwa kwa gari kwenye mlango wa gari ikionyesha gari ya kisasa na mandhari ya jiji nyuma. Hii inaweza ashiria umiliki wa gari au huduma ya mikopo ya magari.

Duka la kuuza maziwa linaloitwa Mount Kenya Milk Depot . Watu wachache wamesimama nje ya duka hilo huku wengine wakiwa ndani wanahudumiwa. Mwanamke mmoja ameketi kwenye ngazi ya duka akitumia simu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la mtaa wa biashara katika kijiji au mji mdogo.

Watu wanachangua nguo za mitumba katika soko la wazi. Nguo zimepangwa kwenye rundo kubwa ardhini na kila mtu anachambua kwa makini kutafuta changuo bora ya mavazi ya bei nafuu.

Chumba cha kushonea au duka la vitambaa likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna rafu zilizojaa vitambaa vya rangi mbalimbali. Mavazi yaliyoshonwa na sanamu ya kuonyesha vazi la kike. Mazingira haya yanaonyesha ubunifu na utamaduni wa mavazi ya kiafrika.

Hili ni rundo kubwa la soksi za mitumba za rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye kifaa cha waya kama store au meza ya kuuza soksi sokoni. Kuna mwanamke nyuma ya rundo hilo anayesimamia biashara hiyo. Eneo la chini linaonekana kuwa la udongo na taka.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la magari yenye mwangaza mzuri. Magari mapya ya rangi tofauti yamepangwa kwa mstari kwenye safu safi ya vigae tayari kuuzwa kwa wateja mazingira yanaonekana nadhifu na ya kitaalamu.

Hili ni soko la matunda lenye shughuli nyingi, ambapo matunda mbalimbali kama maembe, maparachichi, ndizi, machungwa na matikiti yamepangwa kwa wingi. Watu wanaonekana wakichagua na kununua bidhaa huku ndizi zikininginia juu. Ni mazingira ya soko la kienyeji, lenye rangi na pilka pilka za kibiashara.

Kibanda hiki kiko sokoni na kimejaa viatu vya plastiki vya rangi mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa misuluhu na vikivutia wateja kwa bei nafuu, na aina tofauti za mifano.

Tangazo hili nila bima ya afya ya Cover Bora Medical Insurance inayotelewa na Anziano Insurance Agency kwa ushirikiano na na Jubilee insurance. Inatoa huduma kwa wagonjwa wa kulazwa tu. Faida ni pamoja na ukakuzi wa afya, ada ya madaktari, dawa, huduma maalum, uzazi na upasuaji wa siku moja. Maelezo na mawasiliano yameonyeshwa chini.

Hili ni duka la viatu lililo kando ya ukuta wa rangi ya zambarau kwenye maandishi Darling find your beautiful . Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu na sakafuni. Mtu mmoja anaonekana akipita pembeni.

Hapa ni soko la kienyeji ambapo kuna bidhaa mbali mbali kama mboga, vitunguu, limau, ndizi na nguo za aina tofauti zikiwa zimepangwa kwa kuuza kuna mwanaume anayehudumu upande wa nguo na mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku sokoni.

Gari hili la kubeba magari limebeba gari la rangi ya bluu juu ya trela yake. Tukio hili linaweza kuhusiana na usafirisaji wa gari au uokoaji baada ya kuharibika gari barabarani.

Huu ni mkono wa mtu aliyeshika noti mpya za Kenya zikiwemo za elfu moja, mia mbili na mia. Noti hizi zina rangi tofauti na zimechapishwa ka muundo wa kisasa kuonyesha usalama na utambulisho wa taifa.

Hapa ni soko lenye watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Wafanyi biashara wengi wamekaa chini na bidhaa zao kama mboga, mizigo na vyakula vingine. Huku wateja wakizunguka sokoni. Hii ni shughuli ya kila siku inayochangia uchumi wa jamii.

Hii ni mikono ya mtu aliyeshika Noti mbili za Kenya. Moja ya shilingi elfu moja na nyingine ya hamsini. Noti hizi zimewekwa juu ya meza ya mbao, zikionyesha sarafu rasmi ya taifa inavyotumika kwa shughuli za kifedha.

Ofisi hili ni la kubadilisha fedha iitwayo Sunny Forex Bureau iliyoko ndanin ya jengo la kisasa. Mlango wa kioo una nebo za huduma mbalimbali kama Mpesa, Western union, Money gram na amard express. Zikionyesha kuwa ofisi hii inatoa huduma za kutuma na kupokea pesa pamoja na ubadilishaji wa fedha za kigeni. Mazingira ni safi na ya kibiashara.

Hii ni mikoba miwili yenye ndizi mbichi ikiwa imewekwa kwenye ndoo mbili kubwa tayari kuuzwa sokoni, nyuma yake kuna viazi vitamu, viazi kawaida, vitunguu na mboga zingine zilizopangwa kwenye meza ya mbao. Mazingira ni ya soko la kienyeji.

Hii ni mkokoteni ya kuuza vyakula mtaani, ukiwa na mwavuli mkubwa wa buluu uliowekwa kwa ajili ya kivuli, mkokoteni umeandikwa farmer's choice na una chupa za mchuzi. Bidhaa za kukaanga na vifaa vingine. Nyuma yake kuna maduka ya kuuza nguo na mikoba, pamoja na magari yaliyoegeshwa kando ya barabara ya lami, mazingira yanaonyesha shughuli za kibiashara katika eneo la soko la mtaa.

Haya ni magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la nyasi, moja la rangi nyeusi na jingine jeupe. Magari hayo yanaonekana yakiwa kwenye eneo la wazi lenye miti na mwangaza wa jua na mtu mmoja anaonekana kwenye upane wa kulia wa picha.

Hiki ni kibanda cha kuuza viatu mitumba, viatu vya aina mbalimbali vimepangiliwa kujungwa kwenye juzi na kuekewa juu ya plastiki na noa, kibanda kimeeza wekwa hapo kuturubai na mazingira yanaonekna ya soko la wazi.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki kutoka Anziano Insurance Agency. Linatoa huduma kwa boda na pikipiki binafsi ikionyesha bei ya shillingi elfu nne kwa mwaka mmoja na shillingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita. Pia kuna picha ya pikipiki, cheti cha bima, mawasiliano na nambari za simu za wakala.

Hii ni noti ya zamani ya Kenya ya shilingi elfu moja. Upande wa mbele kuna picha ya Mzee hayati Jomo Kenyatta rasi wa kwanza wa Kenya pamoja na maandishi ya benki kuu ya Kenya. Upande wa nyuma una picha ya kundi la tembo na wanyama wengine wa porini kuonyesha urithi wa wanyama pori wa taifa.

Huu ni mkono wa mtu akihesabu pesa za Kenya zikiwemo noti na sarafu zilizopangwa menzani. Hii ni shughuli ya kifedha inayoweza kuhusiana na biashara au akiba.

Hapa ni soko la kienyeji lenye bidhaa mbalimbali za mikono kama vile mikoba ya shanga, mapambo ya shingoni na vikapu vya rangi tofauti. Bidhaa hizi zimetundika kwa mpanglio mzuri kwenye viwanada vya mbao chini ya paa la bati. zikionesha ubunifu wa sanaa za sili ya kiAfrika.

Duka hili ni la sana za mikono lenye bidhaa mbalimbali kama sanamu, vinyago na kazi za kuchonga miti. Bidhaa hizi zimepangwa ukutani na mezani zikionyesha utajiri wa utamaduni na ubunifu wa sana la kiafrika. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la kitalii au eneo la maonyesho ya kazi za mikono.

Hapa ni sehemu ya mtaa wa kibiashara yenye vibanda vya biashara kama vile duka la Mpesa lenye mlango wa kijani. Friji vya vinywaji vya Cocacola upande wa kulia na duka la vipuli vya magari. Upande wa kushoto baiskeli imeegeshwa karibu na duka na mtu mmoja anaonekana ameketi akitumia simu. Mazingira ni ya jua kali.

Tangazo hili kutoka Madison General Insurance likihamasisha watu kununua bima ya ajali binafsi. Mwanamume alijeruhiwa shingoni anaonekana kuvaa kola ya matibabu, akionyesha umuhimu wa kuwa na bima. Maneno we understand , na star eight two eight hash yameandikwa kwa ajili ya kununua bima hio.

Hili ni jengo lenye bango lenye maandishi ya Glory forex bureau . Linawashiria ofisi ya kubadilisha fedha za kigeni. Ni sehemu ambapo watu huenda kubadilisHa pesa kutoka sarafu moja hadi nyingine.

Huu ni mkono wa mtu akishikilia simu ya mkononi ilionyeshwa skrini ya programu ya kifedha. Ikiwa na salio la apesa na miamala mbalimbali. Picha hiyo imepigwa nje ya njego la makazi.

Hii ni mistari ya magari yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu ya maegesho. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama nyeupe, nyekundu, bluu na fedha na yanaonekana kuwa mpya au ya hali nzuri. Huenda yakiwa kwenye duka la kuuza magari. Mazingira yanaonyesha hali ya hewa ya jua.

Hapa ni ndani ya jumba la maonyesho ya magari, ambapo magari mapya ya aina ya rangi tofauti yamepangwa kwa mapangilio mzuri kwenye sakafu ya vigae. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha kutoka madirishani, yakionyesha mazingira ya kibiashara ya kisasa.

Hii ni noti ya shulingi elfu moja ya Kenya. Noti hii inamaandishi Kenya na shilingi elfu moja pamoja na picha za majengo ya kisasa. Ikiashiria maendeleo ya kiuchumi na miundo mbinu nchini.

Mwanamke huyu yuko ndani ya duka lililo na mashine mbili za ATM. Moja ya maziwa na nyingine ya mafuta ya kupikia. Mashine hizo zinaruhusu wateja kujaza kiasi wanachotaka kwa kutumia mfumo wa kidijitali. Pembeni, kuna bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu. Hii ni njia ya kisasa ya kuuza bidhaa kwa rejareja.

Hili ni gari jeupe la aina ya van lenye nembo ya diseli upande wa kulia limeegeshwa karibu na jengo la kisasa lenye pambo la mistari ya rangi, gari linaonekana kuwa la usafiri wa abiria au matumizi rasmi.

Tangazo hili ni la bima ya MAYFAIR INSURANCE kwa wakadarasi likitangaza ulinzi dhidi ya hatari kama tetemeko la ardhi, dhoruba, mafuriko, kazi mbovu, moto na mlipuko.

Hapa ni sehemu ya mbele ya duka linaloitwa Matah Shop lenye huduma za M-PESA, gesi na vinywaji baridi. Kuna wenye duka ndani, kreti za Coca Cola zimepangwa nje na kuna ngazi ya kuingia kwenye jengo hilo la kibiashara.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi wakati wa tukio la hadhara au mkutano. Magari ni ya aina mbalimbali. Kando ya magari kuna watu wachache wamesimama huku wengine wakiwa mbali kwa nyuma, wakikusanyika katika eneo lililojaa watu. Mazingira yanaonyesha eneo la wazi lenye miti na vichaka.

Hapa ni duka la kuuza maziwa linaloitwa KIENI DAIRY PRODUCTS LIMITED.Mteja mmoja anaingia dukani akiwa amebeba chupa huku madumu ya maziwa yakiwa nje ya duka. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na mazingira ni safi.

Haya ni matikiti maji yaliyopangwa pamoja sokoni au kwenye duka la mayunda. Matikiti haya ni makubwa yana rangi ya kijani yenye mistari ya kijani kimbichi.na yanaonekana kuwa katika hali nzuri ya kuuza. Pembeni kuna matunda mengine kama maembe na machungwa.

Tangazo hili ni la bima ya nyumba, likiwa na ujumbe wa kulinda ndoto ya nyumba yako kwa miaka ishirini kwa malipo ya mara moja. Tangazo linaonyesha huduma bora kama ukarabati wa ndani, ukarabati wa nje na ujenzi mpya.

Hapa ni eneo la wazi lenye magari yaliyopaki, watu wachache wakiwa wamekaa au kusimama kwenye nyasi. Wanaonekana kuwa katika tukio la kijamii au mkusanyiko wa kijamii kwenye mazingira ya asili wenye miti na mwangaza wa jua.

Hapa ni duka la kuuza maziwa lililo na mashini ya kisasa ya MILK ATM .Mlango wa duka umefunguliwa ukionyesha picha kubwa ya ng'ombe na maandishi yanayoelezea huduma ya maziwa. Pembeni ya mlango kuna picha za maziwa na nembo za matangazo. Hii ni njia ya kisasa ya kuuza maziwa kwa wateja kwa kiasi wanachotaka.

Ni lori kubwa la rangi ya machungwa likisafirisha magari mapya yaliyopakiwa kwenye ghorofa mbili. Magari hayo ni ya rangi tofauti na yamepakiwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kusafirishwa kwenye eneo jingine. Mazingira yanaonyesha ni sehemu ya barabara au uwanja wazi.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa lenye paa la mviringo. Pembeni kuna mapipa ya kutupa taka za aina mbalimbali. Gari linaonekana kuwa la abiria au la usafirishaji wa huduma.

Mwanamke huyu amevaa hijabu ya rangi ya zambarau akitembea karibu na duka lenye maandishi ya mpesa kwenye mlango wa kijani kibichi. Pembeni kuna viwanda vya kuuza bidhaa mbalimbali na watu wameketi kwenye kihudumu au kupumzika. Mandhari inaonyesha sehemu ya soko au mtaa wa bishara,

Hili ni tangazo kutoka mayfair insurance likihamasisha huduma ya bima ya ajali binafsi. Maneno kwenye tangazo yanasema life is unpredictable but your ssfaety doesn't have to be picha inaonyesha baiskeli yaliondoroka na mtu alianguka, ikisisitiza umuhimu wa kuwa na bima kwa ajili ya usalama binafsi. Tangazo linawahimiza watu kupata huduma hiyo leo.

Hiki ni kipima mwendo wa gari, kinachoonyesha kasi kwa kilomita kwa saa. Pia kuna kiashiria cha mafuta kinachoonyesha nusu tangi ya mafuta ya diseli. Mwanga mwekundu uonyesha taa za ovyo kwenye dashibodi ya gari.

Hapa ni soko la wazi lenye wauzaji wa matunda na mboga waliopanga bidhaa zao chini kwenye mikeka. Kuna matunda mbalimbali kama vile mapera, machungwa, nyanya na parachichi. Watu wanaonekana wakinunua na wengine wakisubiri wateja huku shughuli za biashara zikiendelea kwa ufanisi sokoni.

Magari haya manne yana rangi tofauti yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Magari hayo ni ya aina tofauti na yote yana nambari za usajili za Kenya. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi ikionyesha kuwa eneo hilo ni la kijani na tulivu.

Wanawake wawili wanachagua bidhaa kwenye sehemu ya vinywaji baridi ndani ya duka kuu. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama maziwa na juisi. Mmoja wao amevaa sare ya daima akionekana kupanga au kuchunguza bidhaa. Mazingira ni safi na ya kibiashara.

Hili ni gari la kifahari la Mercedes Benz G-wargon yenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa mbele ya jengo lenye vioo. Taa za mbele zimewashwa na kuna bango lenye maandishi RAWA AUTO juu ya nambari za usajili.

Hapa ni maonyesho ya magari ndani ya ukumbi mkubwa. Kun amagari ya rangi tofauti tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Na watu wengi wanazunguka kuyaangalia. Tukio hili linaonekana kama maonyesho rasmi ya magari mapya au teknolojia ya usafiri.

Gari hili ni la abiria aina ya Toyota Hiace, rangi ya fedha likiwa limeegeshwa eneo lenye changarawe, gari hilo magurudumu yenye rimu ya rangi ya shaba na hali ya anga ni nzuri, ikiwa na anga ya buluu na miti ya kijani nyuma.

Mtu huyu ameshika noti za shilingi elfu moja za Kenya kwa mkono. Noti hizo zimefungwa pamoja na zinaonekana kuwa nyingi. Ikiashiria shughuli ya kifedha kama malipo, biashraa au huduma ya benki. Mikono miwili inaonekana ikihusika moja kwa moja kwenye zoezi hilo.

Hili ni duka ndogo la mpesa lenye maandishi la jumba Mpesa kwa rangi ya kijani na nyeupe. Mbele ya duka hilo kuna mvulana ameketi kwenye kiti kidogo akiwa amelala kichwani mezani kana kwamba amechoka au amepumzika. Pembeni kuna mtu mwingine ameketi dirishani na jozi ya slippers ardhini. Mazingira yanaonekana ya eneo la biashara ndogo ndogo.

Hapa ni sehemu ya ndani ya jumba la maonyesho ya magari, nikiwa na magari ya kifahari ya aina mbalimbali kama vile Mercedez Benz , Toyota Landcruiser na subaru , yaliyopangwa katika mtindo wa kuvutia chini ya mwanga mkali wa dari.

Hapa ni soko la wazi. Soko hili lenye watu wengi wakinunua na kuuza matunda, mboga na bidhaa mbalimbali katika mazingira ya jua kali.

Huu ni ubao wa viwango vya kubadilisha fedha katika benki wa Oriental commercial bank , ubao unaonyesha tarehe sita mwezi wa nane na saa nane na dakika ishirini na tatu, fedha mbali mbali zinaoneshwa pamoja na viwango vya kununua na kuuza kwa noti na hondi.